Kuna ndizi hapa, ndizi kubwa sana, inaonekana ndizi hii imenona na iko na matunda kubwakubwa, ndizi hii inaonekana pia karibu kukomaa na karibu ikatwe na ipelekwe kwa soko, ama kuivishwa huku ili watu wakaeza kununua na kula.

Kuna mwanadada mmoja hapa ambaye anapulizia dawa ya kuua vidudu kwenye mwili wa ng'ombe. Wanaonekana wana vidudu ambavyo viko mwili wa ng'ombe hawa.

Kuna ndizi ambazo ziko hapa ambazo zinaonekana kuwa ziko tayari kuliwa maanake zimeiva vizuri. Na kuna mama kando yake hapo ambaye ni kana kwamba yeye ndiye muuzaji wa ndizi hizi. Kando yake kuna watu ambao wanapita njiani.

Kuna mama mmoja hapa ambaye amefuna ndizi zake. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimekomaa. Ziko tayari kuivishwa na kupelekewa watu ambayo wanahitaji ndizi hizi. Kunaonekana kuwa kuna zenye ziko ambazo zimeiva tayari.

Hapa ni mahali ambapo ng'ombe hunywa maji. Maji yanaonekana yakipatikana mahali hapa. Kuna ng'ombe mmoja ambaye yuko hapa ananywa maji. Huku vibuyu viwili vimewekwa hapo kando. Ni kana kwamba ni vibuyu ambavyo wanaviletea maji hili ng'ombe huyu akaweze kunywa.

Kuna mimea ya ndizi ambazo zimepandwa mahali hapa. Mimea hizi zinaonekana kuwa zinaendelea kumea ama hazijafika ile wakati ambayo inatoa matunda. Ndizi hizi bado ni ya kijani kibichi. Zinaonekana kwa umbali na zimepandwa vizuri.

Ninaona ndizi mahali hapa ambayo ndizi ambayo imepandwa mahali hapa inaonekana ndizi hizi kuna yenye bado haijaiva lakini kuna yenye imetoa matunda , matunda lakini bado ni bichi bichi ,kuna jamaa mmoja kwa umbali ambaye anaonekana amesimama kando, kuna barabara pia ambaye inasaidia wakulima hao kupita katikati.

Huku kunaonekana kuwa ni duka la kuuza maziwa, kunaonekana kuwa kuna maziwa ambayo yameletwa mahali hapa kutumia mitungi mingi hapa tofauti tofauti, inaonekana kuwa wameiacha mitungi hapa ni kana kwamba wamemwaga maziwa kutoka mitungi mitungi hizi

Kuna ndizi ambazo zimeekwa mahali hapa. Ndizi hizi zinaonekana zimekomaa na zimetosha kuivishwa. Juu yake kuna ndizi ambao zimeiva ndizi karibu tatu, nne ambazo zinaonekana kuiva na zinatosha kuliwa tayari, huku zingine tatu kubwa kubwa bado hazijaiva lakini zimekomaa.

Kuna mkulima mmoja hapa anayeonekana kuwa anavuna mahindi, kutoa ndizi kwenye mti wa ndizi. Jamaa huyu anaonekana yeye ndiye mkulima wa ndizi hizi.

Huyu ni mwanadada mmoja mpishi anaonekana amevalia sare za upishi. Kuna vifaa mbalimbali hapa ambayo hutumiwa wakati wa kupika chakula mbalimbali. Kuna jamaa mmoja mwenzake amesimama kando yake anaonekana pia yeye ndiye mpishi kwa sababu pia amevalia nguo za upishi.

Mwanamke amebeba mtoto analia amesimama chini ya mti mrefu amevaa koti jekundu na nguo nyeupe.

Hapa kuna ng'ombe ambao wanafungwa mahali hapa. Wanaonekana wakikula nyasi. Ng'ombe hawa wanaonekana wamenona sana na wanaonekana wanatoa maziwa mengi. Maziwa yanayomsaidia mkulima ili aweze aka angalau akapata riziki kwa familia yake na angalau akapata hawa ng'ombe.

Kuna majamaa wako mahali hapa ambao wanafanya kazi. Kazi wanaoifanya ni kwamba wanapanda ndizi inaonekana kuwa wanapanda ndizi hizi kwenye barabara katikati ya barabara labda wako wamekasirika ama kuna viongozi ambao hawajanyanya vizuri na inaonekana kuwa wako na gadhabu na wameamua kupanda ndizi.

Jamaa mmoja hapa anaonekana kuwa anamwaga maziwa. Anamwaga maziwa akitumia mtungi mmoja hapa. Kuna kitu kama kichungi ambaye inachuchuka maziwa hizi maziwa haya. Anaonekana jamaa huyu kuwa anafurahia sana. Maziwa haya ni mingi sana maanake kuna mitungi mingi.

Hapa kuna mama na kijana wake. Wanaonekana kuwa wanamwaga maji ama huenda ni maziwa maanake ni ya colour nyeupe. Kijana huyu anaonekana akimsaidia mamake kwa kazi hizo ambazo anazifanya mahali hapa.

Kuna ng'ombe ambazo zinakamuliwa mahali hapa na hazikamuliwi na binadamu zinaonekana kuwa ama wanaonekana kuwa wanakamuliwa na mashini fulani ambayo iko hapa kando na limewekwa hapa ili kusaidia kukamua ng'ombe. Hii hurahisisha kazi ya kuweza kupunguza kazi.

Kuna ngombe wawili ambao wamelala hapa wanaonekana ngombe hawa wako wagonjwa na pia wanonekana ni kana kwamba kuna dudu ambalo liliwakula ikasababisha ugonjwa kuja ndo maana wamelala chini kifudifudi.

Ndizi hizi zinaonekana zimekomaa na kuna zingine bado hazijakomaa lakini zimepandwa vizuri zimewekwa kwa laini na shamba hili linaonekana ni shamba safi la kupanda ndizi na ndizi hizi zinaonekana ndizi safi zimepandwa mahali pazuri na zinamea vizuri sana na zimepata kila kitu.

Hapa ni shambani ambamo mahindi yamepandwa katika shamba hili, mahindi haya yanaonekana kuwa yamekulwa na wadudu ambao wanakula mahindi, ama huenda ilinyeshewa na mvua ya mawe, mahindi haya hayakai vizuri jinsi yanavyofaa kukaa.

Hapa ni shamba la ndizi. Ndizi ambazo zimepandwa mahali hapa. Ndizi hizi zinaonekana kuwa kuna zenye zimekomaa na ziko tayari kuvunwa na kupelekwa nyumbani kuivishwa. Kuna jamaa mmoja anasimama kwa shamba hili la ndizi akitazama ndizi angalau apate ile imeiva. Anaonekana ni mkulima wa ndizi hizi.

Kuna ndizi ambazo zimepandwa katika shamba hili. Zinaonekana kuwa kuna zenye zimeiva ama zenye zimekomaa ilhali zingine zinaonekana bado ni changa na hazijakomaa. Ndizi hizi zinaonekana ni mingi mno mkulima alipanda ndizi nyingi mahali hapa.

Kuna jamaa mmoja hapa anayekamua ng'ombe yake hapa. Ng'ombe hii ng'ombe huyu anaonekana kuwa anatoa maziwa mingi. Na jinsi anavyoonekana ni kana kwamba ako na afya. Ng'ombe huyu ana afya nzuri na anaweza kutoa lita mingi ya maziwa. Jamaa huyu anafurahia.

Mzee mmoja hapa anajaribu ku ama anavuna mahindi yake, mahindi ambayo huenda alipanda yeye mwenyewe kwa shamba lake ili akaweze kupata mapato katika shamba hili lake. Mzee huyu anaonekana kuwa wa umri wa miaka hamsini na kitu hapo, na anafurahia kuwa amepata mapato baada ya kufanyia kazi shamba lake.

Ndizi hii inaonekana kuwa imekomaa pia. Ndizi nikama ilipata nutrenti ya kusaidia kumea haraka na na linaonekana kuwa linamea vizuri limeweza kunenepa na kuwa vizuri. Bado halijafika wakati wakuamua na kutoa na kuivisha lakini linaonekana linakuja vizuri sana.

Hapa ninaona maziwa ambayo inaitwa maziwa mala. Maziwa mala ni maziwa ambayo linaundwa ama linawekwa kwa siku kadhaa ili ziwe maziwa mala ni maziwa ya kawaida inawekwa kando kwa siku kadhaa ili baadaye waitoe na itakuwa zimeiva na ikaitwa maziwa mala.

Hapa ninawatazama majamaa hapa na wanafanya kazi ya kukamua ngombe inaonekana ni masaa ya mchana ambapo ngombe hawa wamelishwa vizuri na imefika wakati wa kutoa maziwa. Ngombe hawa wanaonekana wamenenepa na wamekuwa vizuri sana, na inaonekana wanatoa maziwa mingi.

Hapa ninaona akina mama ambao wanagawa chakula wanaonekana kuwa wamepika wali hapa na supu inaonekana inaweza kuwa ya nyama na wanajaribu kugawa chakula hiki ili kila mtu akaweze kupata upande wake na wakaweze wakala na kushiba kwa wakati huu.

Hapa Kuna watu wawili moja ni mkulima wa maziwa mwengine ni anayenunua maziwa akichukua ama akipeleka uenda kuziuza, inaonekana kuwa yeye mwenye bodaboda ni mfanyibiashara wa maziwa anachukua maziwa kwa wakulima wakichukulia watu wanaoitaji katika mji mbalimbali.

Jamaa moja anajaribu kufuna ndizi. Hapa kuna ndizi inayoonekana kuwa imekomaa vizuri na jamaa huyu anajaribu kuikwemua na kuitoa ndizi hii ili akaweze akatumia ama akaala ili akaweze kushika na kupata kitu cha kula na kujisibisha kwa ndizi hizi ambazo anazifuna hapa.

Hapa natazama kuwa ni mkulima moja. Mkulima moja anayeonekana kuwa anafuga ngombe, anafanya kazi ya kuwalisha ngombe ili angalau baadaye akaweze kupata maziwa za kuziuza na kupata riziki baadaye, anayoweza ama inayoweza kumsaidia katika familia yake.

Hapa ninatazama ndizi ambazo zimepandwa. Inaonekana ndizi hizi ndizo zimepandwa juzi juzi na zimeanza tu kumea mea polepole inaonekana kuwa ndizi hizi zinanyunyuziwa maji chinichini ili kufikia chini ya ndizi. Inaonekana ndizi hizi zinamea vizuri na zinakuja vizuri sana.

Namtazama jamaa mmoja hapa anamwaga maziwa yake kwa sufuria ama mtungi wake kubwa ambayo inaweza kushikilia maziwa mingi ambayo naona yamekuwa yanaletwa hapa ikitumiwa gari. Gari ambalo linaitwa kwa lugha ya kimombo pickup ili kuleta maziwa haya katika mahali hapa.

Hapa ninawaona ng'ombe ambao wanalishwa hapa. Inaonekana kuwa ng'ombe hao wamenenepa ama wamenona vizuri, wamekula vizuri na wana afya nzuri. Na pia wanaonekana wazuri sana wa kupendeza. Na inaonekana kuwa hawakamuliwi ila karibu wanazaa ili waweze kukamuliwa.

Hapa ninawaona akina mama wanaogawa chakula. Wanagawa chakula angalau kila mtu apate kipande kidogo kidogo angalau ashikilie tumbo yake ili wasiweze kuhisi njaa. Inaonekana ni wali kwa kwa nyama ama kwa supu.

Mahali hapa kuna jamaa mmoja anaonekana kuwa ni mfugaji maarufu wa ng'ombe. Anaonekana kuwa ana ng'ombe kadhaa ambaye anayafuga, anawafuga. Yeye amesimama kwa sasa akiwatazama ng'ombe wake wakiwa wametuliatulia hapo.

Hapa kuna watu ambao wanatoa maharagwe. Wanajaribu kutoa maharagwe safi. Kuna mama na mzee pamoja na watoto wao ambao wamezunguka mahali hapa ili kufanya hiyo kazi.

Kuna msee mmoja hapa anaonekana kuwa ni mkulima wa ndizi. Amepanda ndizi mingi hapa kando na inaonekana kuwa kuna moja ya ndizi ambayo imekomaa na imetosha kuvunwa na kupelekwa kwa soko ili wateja ama wanunuzi wakaweze kununua na kuzitumia jinsi wanavyo hitaji.

Hapa ni sehemu ambamo wanapanda miche, miche iliwaweze kuitoa na kupeleka mahali ambapo wataweza kupanda miti hii ndogo, ambayo iko hapa. Kwa sasa inaonekana kuwa miti ama miche hizi zimeweza kumea na ziko tayari kuwekwa kwingine.

Jamaa moja hapa anaonekana kuwa anabeba nakuzipanga ndizi mkubwa kubwa hapa. Ndizi hii inaonekana kuwa ni ndizi kubwa mno ambapo mtu hawezi hata kushika moja mbila kuchoka pekeyake. Inaonekana kwamba ndizi hii inangoja gari lifike ilikuweza kushafirishwa ndizi hizi ziweze kufika mahali

Hapa ninamtazama jamaa mmoja anayewafuga ng'ombe hawa. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa wamenenepa vizuri na wameweza kupata chakula vizuri na wameweza kupata nutrients ambayo inasaidia mwili wa ng'ombe kukua na kuwa na afya njema. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa wana afya njema na afya nzuri na wanaweza kutoa maziwa mingi.

Ninatazama ndizi hapa zimewekwa hapa chini, nalinaonekana kuwa ndizi hii haikuwai imeive kikamilifu. Ziliweza kuchunwa mara ama kabla ya wakati wake kufika. Inaonekana ni dhahiri kuwa bado ni mbichi na hazijakoma vizuri.

Huku ninaona ndizi zilizopangwa vizuri. Inaoekana kuwa ndizi hizi zimeiva vizuri sana na ziko tayari kuziliwa ama kuziliwa na mtu yeyote yule. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zinangoja mtu ama gari linalosafirisha ili kupata wateja huku nje wanaweza kununua na kula.

Hapa ni shambani na ninaona ndizi zilizohiva vizuri sana. Inaonekana ni ndizi hili wanachokiita ng'ombe. Ng'ombe huwa huzaa ndizi kubwa kubwa ama nono nono ambazo zinapendeza na kufurahisha watu sana na watu wanaweza wakanunua na kufurahia ndizi hii.

Kuna ndizi changa ambazo zimepandwa katika shamba hili. shamba hili linaonekana kua pia lina nyunyuziwa maji maanake kuna pipu ambazo zinapitia chini ya ndizi, zinaonekana kuwa zinaletea maji ndizi hizi ili ziweze kumea haraka kwa upesi.

Hapa ninaona vibuyu, vibuyu haswa sana na wanatumia kuzibeba maziwa. Inaonekana kuwa kuna boda ama pikipiki ambayo limeegeshwa hapo kando ili wakaweze kutoa kwanza maziwa ili kupeana katika mahali ambayo wameiweka ili wapeane ili kuendelea na safari zao.

Hapa hapa kuna ng'ombe mmoja ambayo ambaye anaonekana kuwa anaugua ugonjwa fulani. Ng'ombe huyu hana mwili dhaifu sana. Anaonekana kuwa hawezi hata kutembea. Kuna vitu ambavyo vimekuja kwa mwili wake na anaonekana kuwa anaugua sana.

Ndizi hii ninaona imekomaa na imeweza kuwa tayari kukatwa na kupelekwa kwa soko kuuzwa , ndizi hizi zinaonekana zimekomaa vizuri na wateja wanaweza wakanunua ndizi hii ili wakaweze kula ama kwa kutumia kwa hali yoyote ile.

Mahala hapa ninaona ndizi ambazo zimepangwa. Ndizi hizi zinaonekana kuwa ni ndizi mingi sana ambazo zimepangwa na zinangojea kusafirishwa kuenda mahali ambapo wanahitaji ndizi hizi. Naona watu wamesimama kando kando ni kana kwamba wanangojea gari ambalo linakuja kubeba ama kununua ndizi hizi.

Hapa ninaona kina mama ambao wamejipanga hapa, kuna wengine ambao wanakaa chini wengine wakiwa wamesimama, kando yao ninaona nyumba ambazo ziko hapo kandokando, inaonekana watu hawa wanajaribu kugawa unga ambayo wako nayo, angalau kula mtu apate kidogo kidogo ambayo wanaweza kusaidia familia zao na kukisha watoto wao.